Shughuli za biashara zimenoga katika kijiji hiki. Mwanabiashara mmoja ameifungua duka yake tayari kuwahudumia wananchi. Mwanakijiji mmoja yuko katika mazungumzo na muuzaji ndani ya duka lake.

Magari ya aina tofauti yenye rangi tofauti yamepangwa kwa utaratibu kwenye maegesho. Huenda magari haya yanauzwa. Wanunuzi wa magari hayo bado hawajawasili.

Magari yenye rangi tofauti na aina tofauti yamepangwa kwa utaratibu kwenye maonyesho. Huenda magari haya ni ya kuuzwa. Wanunuzi wa magari haya wamewasili ili kuyakagua.

Gari lenye rangi nyeupe, limeegeshwa kwa utaratibu nje ya jumba hili. Huenda gari hili ni la kuuzwa. Mnunuzi wa gari hili bado hajawasili kuinunua.

Shughuli za biashara zimenoga katika kijiji hiki. Mwanabiashara mmoja ameifungua duka yake tayari kuwahudhumia wanunuzi. Duka hili lina milango yenye rangi ya samawati.

Gari lililo na rangi ya kijivu limeegeshwa taratibu kwenye maegesho. Kando ya gari hili pana maua yenye rangi ya kijani kibichi na lango kuu lenye rangi nyeusi. Huenda hapa ni makaazi kwa mwenye gari.

Gari lenye rangi nyeusi imeegezwa kwa utaratibu nje ya lango lililo na rangi ya samawati. Huenda gari hili limenunuliwa kwa kuwa lina nambari za usajili. Madirisha kwenye gari hili yana rangi nyeusi.

Magari ya aina tofauti na yenye rangi tofauti yameegeshwa kwa maonyesho katika jumba hili, huenda magari haya ni ya kuuzwa wanunuzi wa magari haya bado hawajawasili.

Shughuli za biashara zimenoga kwenye kijiji hiki. Wanabiashara wameyafungua maduka yao, tayari kuwasubiri wanunuzi. Mnunuzi mmoja aliyevaa kanzu yenye rangi nyeusi anaingia kwenye duka moja.

Magari ya aina tofauti na rangi tofauti yamepangwa kwa utaratibu katika jumba hili kwenye maonyesho. Huenda magari haya ni ya kuuzwa. Wanunuzi wa magari haya hawajafika kuyachukua.

Gari la kifahari lenye rangi ya manjano limeegeshwa kwa utaratibu katika jumba hili. Huenda gari hili ni la kuuzwa. Mnunuzi wa gari hili bado hajawasili.

Magari yenye aina na rangi tofauti yamepangwa kwa utaratibu kwenye maegesho. Magari haya huenda ni ya kuuzwa kwa kuwa hayana nambari za usajili. Wanunuzi wa magari haya hawajawasili.

Shughuli za ununuzi na uuzaji zimenoga katika soko hili wauzaji wameyapanga nguo zao kwa utaratibu ili kuwasubiri wanunuzi waje kwenye soko hili.

Magari ya aina tofauti na rangi tofauti yamepangwa kwenye lori. Huenda magari haya ni ya kuuzwa kwa kuwa hayana nambari za usajili. Wanunuzi wa magari haya wanayasubiri.

Magari ya aina tofauti na yenye rangi nyeupe yamepangwa kwa utaratibu kwenye maegesho. Huenda magari haya ni ya kuuzwa kwa kuwa hayana nambari za usajili. Wanunuzi wa magari haya bado hawajawasili.

Noti za shilingi elfu moja, zimepangwa kwenye droo . Noti hizi zina rangi ya hudhurungi. Huenda pesa hizi ni za mwanabiashara, aliyepata faida, baada ya kuuza bidhaa zake.

Shughuli za biashara zimenoga katika soko hii. Mama aliyevaa mavazi ya samawati na kofia, anamtazama mpakiaji mmoja, anapotoa bidhaa yake kutoka kwenye lori.

Shughuli za biashara zimenoga katika kijiji hiki. Mwanabiashara mmoja ameifungua duka yake na yupo tayari kuwahudumia wananchi. Huenda wananchi hawa bado hawajawasili.

Shughuli za biashara zimenoga katika soko hii. Mwanabiashara mmoja anayapanga bidhaa zake aina ya nyanya kwenye katoni huku wanunuzi wakimtazama. Huenda anaandaa nyanya hizi ili awauzie.

Shughuli za biashara zimenoga katika kijiji hiki, mwanabiashara ameifungua duka yake huku akiwahudumia wanunuzi, nje ya duka lake pana mchoro wa ng'ombe pamoja na maziwa, huenda mwanabiashara huyu anayauza maziwa.

Gari lenye rangi nyeusi limewekwa kwa utaratibu katika maegesho haya. Huenda gari hili ni la kuuzwa kwa kuwa halina nambari za usajili. Mnunuzi wa gari hili bado hajawasili.

Manainji aliyevaa koti nyeusi na shati yenye rangi nyeupe hupo katika mazungumzo na mwanabiashara mwenye koti nyeusi wanaitazama karatasi iliyo na rangi nyeupe uwenda mwanainji huyu ameinunua gari nyeupe iliyo nyuma yao

Noti za shillingi elfu moja zipo kwenye mkono wa mwananchi mmoja. Noti hizi zina rangi ya hudhurungi. Huenda mwananchi huyu ni mwanabiashara aliyepata faida baada ya kuuza bidhaa zake.

Shughuli za biashara zimenoga katika soko hii. Bidhaa katika soko hii ni nguo. Mwanabiashara mmoja amepanga nguo zake kwenye troli akiwasubiri wanunuzi.

Magari ya aina tofauti na yenye rangi tofauti yamepangwa kwa utaratibu katika maegesho. Huenda magari hayo ni ya kuuzwa kwa kuwa hayana nambari za usajili.

Sarafu za shilingi ishirini zimepangwa kwenye meza. Sarafu hizi zina rangi ya manjano na kijivu. Huenda pesa hizi ni za mwanabiashara aliyepata faida baada ya kuuza bidhaa zake.

Shughuli za biashara zimenoga katika kijiji hiki. Mwanabiashara mmoja ameifungua duka yake, tayari kufanya biashara. Nje ya duka lake kumechorwa picha la ng'ombe. Huenda mwanabiashara huyu anauza maziwa.

Magari aina ya basi yenye rangi nyeupe na manjano yamepangwa kwa utaratibu katika jumba hili. Huenda jumba hili ni kiwanda cha kutengeneza magari. Mabasi haya yatawafaidi wananchi.

Gari lenye rangi nyeusi imewekwa kwa utaratibu kwenye maegesho , huenda gari hili ni la kuuzwa kwa kua haina nambari za usajili. Mnunuzi wa gari hili huenda bado hajawasili.

Shughuli za uuzaji na ununuzi zimenoga katika soko hili. Wauzaji wamepanga bidhaa zao huku wakiwasubiri wanunuzi waje wachukue bidhaa zile.

Shughuli za biashara zimenoga katika kijiji hiki. Mwanabiashara mmoja ameifungua duka yake tayari kuwahudumia wanunuzi. Nje ya duka hili pana mchoro wa ng'ombe. Huenda mwanabiashara huyu anayauza maziwa.

Magari yenye rangi nyeusi, na ya aina tofauti yamepangwa kwenye lori. Huenda magari haya ni ya kuuzwa. Wanunuzi wa magari haya, wanasubiri ili kuyachukua.

Magari ya aina na rangi tofauti yamepangwa kwa utaratibu kwenye maonyesho nje ya jumba hili. Huenda magari haya ni ya kuuzwa. Wanunuzi wa magari haya huenda bado hawajawasili.

Magari ya aina tofauti yenye rangi tofauti yamepangwa kwenye maegesho. Huenda magari haya ni ya kuuzwa, kwa kua hayana nambari ya usajili. Huenda wanunuzi wa magari haya bado hawajawasili.

Gari hili lenye rangi ya kijivu kimewekwa kwa utaratibu kwenyé maegesho, huenda gari hili limenunuliwa kwa kuwa lina nambari za usajili. Madirisha ya gari hili yana rangi nyeusi.

Mwananchi aliyevaa suti nyeusi na shati nyeupe anaitazama gari yenye rangi nyeusi. Huenda mwananchi huyu ameinunua gari hili na yuko tayari kuichukua.

Shughuli za biashara zimenoga kwenye kijiji hiki. Mwanabiashara mmoja ameifungua duka yake, tayari kuwahudumia wateja. Nje ya duka lake pamechorwa picha ya ng'ombe. Huenda mwanabiashara huyu anauza maziwa .

Magari ya aina tofauti na rangi ya kijivu yameegeshwa kwenye uwanja. Huenda wenyeji wa magari haya wameyanunua kwa kuwa yana nambari za usajili.

Noti ya shilingi elfu moja imewekwa kwenye meza. Noti hii ina rangi ya hudhurungi, huenda pesa hii ni za mwana biashara aliyepata mapato yake baada ya kuuza bidhaa tofauti.

Shughuli za biashara zimenoga kwenye soko hii , mwanabiashara mmoja ameyatandaza nguo zake tayari kuwasubiri wanunuzi katika soko hili, mnunuzi mmoja yupo katika maongezi na muuzaji.

Mwanabiashara ameifungua duka lake tayari kungoja wanunuzi waje. Kwenye duka lake anauza soda zilizopangwa kwa utaratibu kwenye friji. Vilevile anauza viazi vilivyopangwa.

Mwananchi huyu ameishika noti ya shilingi elfu moja mkononi. Noti hii ina rangi ya hudhurungi. Huenda mwananchi huyu anataka kutumia pesa hizi ili kukidhi mahitaji ya kinyumbani.

Noti za shilingi elfu moja zimechapishwa kwa rangi ya hudhurungi. Huenda, anayemiliki pesa hizi ni mwanabaishara, ambaye anataka kutumia pesa hizi kutimu mahitaji yake.

Shughuli za ununuzi na uuzaji zimenoga katika soko hii, baadhi ya wauzaji wameeka nguo zao wazi ndiposa wanunuzi wanapopita wapate kuyaona na kuyanunuwa.

Mwana biashara katika kijiji hiki ameifungua duka yake huku akiwasubiri wateja. Hakuna mteja yeyote kwenye duka lake kwa sasa. Duka lake lina rangi ya kijani kibichi.

Noti za shilingi mia tano na shilingi elfu moja zipo mkononi mwa mwanabiashara. Huenda mwanabiashara huyu, anapata mapato yeke ya siku na anataka kukimu mahitaji yake kwa kununua bidhaa mbali mbali.

Mwanabiashara katika kijiji hiki ameifungua duka yake akisubiri wateja wake waje wanunue. Mteja mmoja anasubiri kupokea bidhaa alizonunua kutoka kwa mwanabiashara huyo.

Noti za fedha mbalimbali zimepangwa kwa meza. Noti ya shilingi elfu moja ina rangi ya kidhurungi. Noti ya shilingi mia tano ina rangi ya kijani kibichi nayo noti ya shilingi mia mbili ina rangi ya samawati.

Mwanabiashara huyu ana noti mkononi. Noti hizi zina rangi ya waridi na samawati. Huenda amepokea pesa hizi kutoka kwa mnunuzi.

Mwananchi mwenye shati nyeupe na suti ya samawati, anapokea funguo za gari lake alilolinunua. Gari hilo lina rangi ya nyekundu na linapendeza sana. Amefurahi riboribo.

Noti za shilingi elfu moja ziko katika meza ya hudhurungi. Idadi ya noti hizi ni nne. Pesa hizi zinapaswa kutumika katika kukidhi mahitaji ya kinyumbani.

Mwanabiashara aliyevalia shati nyeupe na saa mkononi anaipakia maziwa kwenye kikombe yenye rangi manjano ,huenda maziwa haya anampa mnunuzi aliyekuja kulipia.

Mwanabiashara katika kijiji hiki, amefungua duka yake, huku akisubiri wateja waje. Katika duka hii, maandishi yapo katika rangi nyeupe, na malango ya duka hii ni kijani kibichi.

Wananchi wamesimama kwenye kaunta katika kituo cha huduma cha M-pesa. Wananchi hawa huenda wanataka kufanya shughuli ya utumaji na upokeaji wa pesa. Wanao wahudumia wameketi na wanaangalia tarakilishi.

Mfanyabiashara katika soko hii ameyaweka matunda yake wazi huku akiwasubiri wanunuzi. Matunda haya ni kama parachichi, fenesi, maembe na machungwa.

Mwanabiashara katika kijiji hiki ameifungua biashara yake tayari kuwauzia wanunuzi. Wanakijiji wanapita kwa shughuli zao. Duka la muuzaji huyu lina rangi ya kijani kibichi.

Magari ya kifahari ya aina tofauti na rangi tofauti yameegeshwa kwenye maonyesho. Huenda magari haya ni ya kuuzwa. Wanunuzi wa magari haya bado hawajafika.

Magari yaliyo na rangi tofauti na ya aina tofauti yamepangwa kwenye maegesho, huenda magari haya ni ya kuuza kwa kua hayana nambari ya usajili.

Ni siku yenye baridi katika soko hili. Shughuli za ununuzi na uuzaji zinaendelea. Katika soko hili wauzaji wamepanga bidhaa zao kwa utaratibu.

Mwanabiashara aliyevaa suti ya samawati anawapa wanunuzi wawili maelezo kuhusu biashara yake. Huenda wanunuzi hawa wanataka kuinunua gari.

Mwanabiashara katika soko hii aliyevaa shati nyeupe ameweka bidhaa zake tayari kuwasubiri wateja waje wanunue ,bidhaa zake ni viatu vilivyo na rangi ya hudhurungi na rangi nyeusi.

Sarafu pamoja na noti za shilingi mia mbili na shilingi hamsini zimewekwa kwenye meza. Huenda mwanabiashara anafanya hesabu ya mapato yake ya siku.

Shughuli za uuzaji na ununuzi zimenoga katika soko hili. Muuzaji mmoja ameweka matunda yake wazi tayari kuwasubiri wateja. Matunda yale ni kama machungwa na ndizi.

Magari ya aina tofauti na rangi tofauti yameegeshwa katika jumba hili. Huenda magari haya ni ya kuuzwa. Wanunuzi wa magari haya wanafanya utafiti moja baada ya nyingine.

Shughuli za biashara zimenoga katika kijiji hiki. Muuzaji ameifungua duka yake tayari kuwasubiri wateja waje wanunue. Kwa sasa hakuna wateja wowote katika duka lake.

Shughuli za biashara zimenoga katika kijiji hiki, baashi ya wauzaji wameeka viti nje tayari kuwasubiri wanunuzi waje wazichukue. Huenda wanunuzi hao hawajafika.

Magari ya aina tofauti na rangi tofauti yamepangwa kwenye maegesho. Magari haya yamepangwa kwa utaratibu na huenda wanunuzi wa magari haya bado hawaja wasili.

Magari yenye rangi tofauti tofauti yamewekwa kwenye maegesho. Magari haya yanapangwa kwa utaratibu. Huenda wanunuzi wa magari haya bado hawajawasili kuyachukua.

Magari haya yapo kwenye maonyesho katika jumba la biashara. Magari haya yana wasubiri wanunuzi ambao huenda hawajawasili. Magari haya yana rangi ya kijivu nyeusi, samawati na nyekundu.

Shughuli za biashara zimenoga katika soko hili. Mwanabiashara huyu amepanga sapatu za aina tofauti tofauti na rangi tofauti huku akiwasubiri wateja waje kuzinunua.

Funguo za gari zenye rangi nyeusi, zimewekwa kwenye mlango wa gari, huenda gari hili linapata muuzi mpya baada ya kuinunua kutoka kwa mnunuzi.

Magari ya aina tofauti na rangi tofauti yamewekwa kwenye maegesho, uenda magari haya ni ya kuuzwa kwa kuwa hayana nambari za usajili , wanunuzi wa magari haya bado hawajawasili.

Shughuli za biashara zimenoga katika soko hii. Mwanabiashara huyu amepanga viatu anazouza kwa utaratibu. Anawasubiri wateja waje ili wanunue viatu hivi.

Mwananchi mwenye mavazi ya kijivu anaipokea funguo nyeusi za gari aliloinunua kutoka kwa muuzaji. Karatasi iliyo na makubaliano yao ya ununuzi ipo kwenye meza.

Magari ya aina tofauti tofauti yamepangwa kwenye maegesho kwa utaratibu. Magari haya hayana nambari za usajili huenda haya ni magari ya kuuzwa na wanunuzi bado hawaja wasili.

Gari lina rangi tofauti na aina tofauti zimepangwa kwenye maegesho. Magari haya yamewekwa kwa utaratibu. Huenda magari haya ni ya kuuzwa na wanunuzi bado hawajawasili.

Shughuli za biashara zimenoga katika kijiji hiki. Muuzaji amefungua duka yake yenye rangi ya kijani kibichi na nyekundu akiwasubiri wateja. Wanakijiji wameketi nje ya duka lake.

Noti za shilingi elfu moja za Kenya, zimepangwa kwenye meza. Noti hizi zina rangi ya hudhurungi. Noti hizi zimepangwa pia kwa mviringo.

Magari yaliyopo kwenye kiwanda hiki yameegezwa kwa utaratibu. Magari haya ni manne. Yana rangi ya nyeupe, nyekundu, nyeusi na kijivu.

Hafla ya uuzaji na ununuzi imenoga katika kijiji hiki. Wauzaji na wanunuzi wanafanya mazungumzo ili kuelewana bei ya bidhaa mbalimbali ambazo zinauzwa katika soko hii.

Magari yameegeshwa katika jumba la biashara. Hakuna aliyepo katika jumba hili. Huenda wakati wa kufanya kazi bado haujafika. Magari haya ni ya kifahari. Yana rangi ya samawati, kijivu, kijani kibichi, nyeusi, nyeupe na nyekundu.

Shughuli za ununuzi na uuzaji zinaendelea katika soko hili. Mama mmoja anatumia mwavuli kujikinga dhidi ya mvua, huku akimuongelesha muuzi mwenzake wanapowasubiri wateja wao.

Mwananchi katika kijiji hiki, amefungua biashara yake tayari kuwasubiri wateja waje wanunue bidhaa mbalimbali. Lango la duka hili lina rangi ya kijani kibichi na limeandikwa maandishi ya nyeupe.

Mnunuzi mwenye shati ya rangi ya kijivu anaipokea nguo nyeusi kwa gari alilolinunua kutoka kwa muuzaji aliyevaa suti yenye rangi ya samawati.

Shughuli za biashara zimenoga katika soko hili, wanabiashara tofauti wamepanga bidhaa zao, huku wakisubiri wateja waje wazinunue, mmoja wa wanabiashara ameweka viazi vyake kwenye mkebe.

Noti ya shilingi elfu moja na noti ya shilingi hasmini zipo kwenye mkono ya mwanabiashara. Huenda mwanabiashara huyu amepokea pesa hizi baada ya kuziuza bidhaa zake.

Shughuli za biashara zimenoga katika kijiji hiki, nje ya duka la muuzaji huyu kuna michoro ya mayai huenda muuzaji huyu anawasubiri wateja waje wanunue mayai.

Mwanabiashara katika soko hii ameyaweka wazi bidhaa zake za uuzaji. Bidhaa hizi ni kama nyanya, kitunguu na viazi. Huenda anawasubiri wanunuzi ambao hawajawasili.

Mwanabiashara katika soko hii ameifungua biashara yake huku akiwasuburi wateja waje wanunue. Katika biashara yake anauza bidhaa kama ndizi, machungwa na vitunguu.

Magari ya aina tofauti na rangi tofauti yameegezwa kwenye uwanja. Huenda wenyeji wa magari haya wametoka kuyanunua kwa kuwa yana nambari za usajili.

Mwanabiashara, katika kijiji hiki, ameifungua biashara yake. Nje ya duka lake, kuna picha la ng'ombe. Huenda mwanabiashara huyu anauza maziwa kwa wanakijiji.

Shughuli ya biashara zimenoga katika kijiji hiki. Mwanabiashara aliyevalia shati la waridi anasubiri wateja wake waje wanunue mapambo anayouza.

Magari haya ya aina tofauti yameegezwa kwenye maonyesho. Huenda magari haya ni ya kuuzwa kwa kuwa hayana nambari za usajili. Wanunuzi wa magari haya bado hawajawasili.

Mwanabiashara katika kijiji hiki, ameifungua duka lake ambalo linauza maziwa na bidhaa mbalimbali. Mwanabiashara huyu amesimama kwenye mlango wa duka lake huku akiwasubiri wanunuzi.

Gari lililoegeshwa lina rangi nyeusi. Vile vile vioo vya gari hii lina rangi ya giza. Kando ya gari hili kuna majengo ya makaazi. Huenda mwenye hili gari amelitunza vizuri.

Noti za shilingi elfu moja zenye rangi ya hudhurungi zipo mkononi mwa mwananchi mmoja. Huenda mwananchi huyu ni mnunuzi na anampa muuzaji pesa ili apate kupokea bidhaa tofauti.

Muuzaji wa duka lililoandikwa Mpesa amefungua biashara yake huku akiwasubiri wanunuzi wake, nje ya duka lake ni pasafi mno.

Bango ambalo limewekwa kwenye benki, lina viwango tofauti vya ubadilishaji wa fedha, juu pana tarehe pamoja na wakati, pembeni mwa bango hili pana bendera ya kuashiria nchi tofauti.

Magurudumu manne yameegezwa katika kituo cha kuosha magari. Magurudumu haya meusi yaliyopakwa sabuni yanangarishwa kwa kutumia maji yalio na nguvu.